Bango la ishara za barabarani linaloonesha alama inayokataza watu kupaki chomo chochote cha usafiri eneo hilo. Hii husaidia kuongoza madereva nini wanatakiwa kufanya wanapokua barabarani.

Chombo cha usafiri aina ya pikipiki, kilicho na rangi ya kijani na nyeusi, kimeandikwa "BOLT". Mmiliki wake amekipaki mbele ya chumba chenye mlango wa rangi ya bluu bahari. Aina hii ya usafiri hupendelewa sana na watu.